Meza kubwa hii lenye rangi jeupe limewekwa juu yake kuna vitarakilishi , vitarakilishi vimezimwa hakuna kazi yake limewekwa na ni moja tu limewekwa hapo.

Anakimbia kwenye uwanja wa mbio. Ameupanua mdomo. Amevaa nguo nyekundu ya Kenya na kuna majengo nyuma yake. Anautazama mbele penye anaenda.

Amesimama . Meza yumo mbeleni mwake . Amebeba kipaza sauti mkononi mwake wa kushoto. Cheti yuko nyuma yake lenye limeandikwa michoro mingi sana .

Jengo hili lenye rangi nyeupe lina vyuma mbele yake kando lake limepakwa rangi kibichi na vichoro kando yake kuna maua na miti yumo nyuma ya jengo hili.

Darasa hili ni kubwa sana. Mlango huu umefungwa, kando yake kuna ndoo. Ndoo na kifagio ya bao. Ubao hii limeandikwa na rangi jeupe. Lina michoro dogo dogo mingi Sana limeandikwa kwenye ubao huo.

Kuta hii yenye rangi ya njano limebakwa makaratasi, makaratasi yameandikwa, yameandikwa na dhurungi, yameandikwa na samawati, limetapakaa kwenye ukuta.

Wameshika bendera la Kenya, mmoja mwanaume mwengine mwanamke. Wanatazama na furaha mingi. Nyumani mwao kuna cheti la nyeupe una maandikaji ming sana.

Baiskeli la njano, lenye liko na gurudumu mawili, amekaa juu ya baiskeli, anautazama mbele, ako na kofia kichwani, na miwani ameukinga mdomo na pua lake.

Kabati hili liko ndani la jengo la nyeupe, kuna vitu ndani ya kabati kama makaratasi, mafaili, kando yake kuna thermos lingine lenye chuma limepangwa hapo chini.

Watu wengi wanatazama na kurekodi vile Kimani anasalimiwa kwa kumaliza mbio wake.

Mawingu niko mbali sana, mawingu lenye madoa nyeupe na madoa wa ya smawati linamulika chini, kuna post fulani refu sana limesimamishwa, kando yake kuna miti mingi sna mazuri.

Uwanja huu mkubwa sana ambao linapendeza limefungwa na maua la rangi ya njano na kibichi . Nyasi liko mingi sana, kando lake kuna tanki vyeusibna kuna posti limesimama jeupe limewekwa Kwa utaratibu.

Wameshikana mikono, mmoja mfupi, mmoja mrefu. Wanautazama, wengine wamekaa kando yao. Wanautazama na furaha tele mingi sana.

Jengo hili nzuri sana, meza la kala la njano limo ndani, juu mwake kuna vitarakilishi vitatu, kando la meza hizo kuna viti vilivyopangwa vibaya. Madirisha yako wazi, na light mingi inaonekana.

Anaendesha baiskeli kwenye barabara ,kando yake kuna uwanja mkubwa yenye kuna nyasi, mwewe inapeperuka, watu wengine wako nyuma yake wamekusanyika wanafanya vitu vyao.

Jengo kubwa linameremeta limepangwa kwa utaratibu. Vioo vya dirisha. Mbele yake kuna mchoro fulani, mchoro ya maua mazuri sana ya kijani kibichi na kimeandikwa na poster kingine kando yake na limewekwa kwa jengo hilo.

Watu wamevaa mikanda kichwani wamevaa nguo jekundu wengine wamevaa kofia jeusi mmoja ameshika mtu ako na baiskeli akilema anamsukuma kwa utaratibu wakielekea.

Chuma zimesindiliwa chini, wachezaji wakiwa juu, nao ni viwete wanacheza mpira , wakona furaha. Mmoja anatoka nyuma yao mwengine ako nyuma yao anawatazama vile wanavyo cheza.

Kabati yenye rangi nyeupe, limegawanywa gawanywa kwa sehemu mingi ndani zao kuna makaratasi, kuna faili ya rangi ya samawati lenye limepangwa ndani yake.

Chati lenye rangi nyekundu, lina michoro la sungura limeinama limetega sikio zote mbili, saa limechorwa saa mzuri sana, inaonyesha kwa utaratibu vizuri.

Wako watu watatu wamevaa nguo nyekundu, wako na chuma kando zao, wengine wako nyuma yao wanakimbiza mpira, kando yao kuna neti la mpira la posti, wanacheza wakifurahi.

Vitabu vingi vimeekwa juu la meza na hudhurungi, vitabu hivi ni vitabu vya darasa la saba, mbele yao kuna faili la colour la njano na nyuma yao kuna kanyaya zingine na zimepangwa kwa utaratibu.

Maji haya mingi sana yumo kwenye uwanja huu, baskeli la mlemavu liko kando. Kuna boti la ni jeupe. Mtu ameushikilia kifaa kingine mkononi, anauendesha boti huo.

Walemavu hao wanacheza mpira kwenye uwanja huu. Moja Kuna nguo ya kijani kipiji, mwengine nyekundu. Wanakimbia wakiangalia mpira ambao wanacheza sana.

Wachezaji watatu, wamesimama na vyuma. Wengine wakitazama. Wengine wamesimama. Anaongea wakimsikiliza huyo mkurugenzi amesimama na nguo nyekundu ameuvalia.

Faili mingi zimepangwa kwa utaratibu, moja ya samawati, lingine ya nyekundu , lingine ya kijani kibichi. lingine ya rangi ya hudhurungi zimepangwa juu ya kitu kwa utaratibu.

Ubao umo ndani ya mistatili hii. Ndani yake, kuna karatasi nyeupe na viandishi mingi sana, zenye zimeandikwa kwa mpangilio wa utaratibu.

Ameketi kwenye kiti cha njano. Ako na furaha tele na kando yake kuna chuma yenyewe. Mguu wake umekonda limevalishwa kiatu na kuna vitu vingine nyeupe

Wako ndani la jengo. Wameketi wako na furaha. Wamepanga laini. Wameshikana mikono. Wanatazama kila mtu mwenzao kwenye baiskeli yao yenye wamekalia.

Ameketi kwenye baiskeli ya walemavu, ameketi amevaa nguo la boxi boxi, kwenye koti lake lina vitabu vitatu vikubwa vikubwa, amezishika kitabu na mkono wa kushoto, wa kulia imeshika gurudumu.

Chuma yenye jani kibichi, limepangwa kwa utaratibu, gesi ziko ndani; ya nyeupe, ya njano na ya pink zimepangwa hapo ndani mwa hiyo jengo.

Jengo hili nzuri sana limepangishwa mavyuma vingi sana vizuri, mbele yake kuna maua, maua ambayo linapendeza, Maua ndani yake kuna posti fulani limesimama la rangi jeupe, limesimama limepangwa vizuri.

Darasa limepangwa vijiloka vingi sana vya rangi ya hudhurungi, vimepangwa kwa utaratibu, mbele yao kuna cheti jekundu, mbele ya viloka hivi, kuna kitabu kimoja vimewekwa juu yao.

Vitarakilishi yumo juu ya meza ya hudhurungi pamoja na kalamu ndani ya mikebe. Kando la kalamu hiyo kuna kiti, kiti chenyewe kimebeba kitu kingine juu chake. Vitu vingi vimo juu ya meza huu vizuri sana.

Jengo hili kubwa la rangi ya jeupe, lina meza ndani yake meza jeupe juu yake kuna vitarakilishi na vitabu, vimepangwa kwa utaratibu, vimefungwa kwa kwamba hakuna mwenye anafanya kazi na hizo vitarakilishi.

Kitabu hiki yumo juu ya meza ya dhurungi. Vina michoro wengine wameshika kichwa, wengine wanatoa manguo, wengine wanapanguza macho na kuna michoro vingine kando vyao mingi.

Jengo hili limefunikwa na rangi nyeupe michoro ndani yake, mna maua mazuri mbele yake, rangu hudhurungi na kuna miti nyuma ya colour ya njano.

Karatasi lenye jani la njano. Liko na mchoro mingi. Mchoro moja ni ya vyakula, vingine ni vya uandishi, vingine ni ya watu wanaosimama na viko na vitu mingi sana.